Mandhari ambapo mandhari hio kuna mtu ako nje ya ua ambapo ako na pikipiki huku amebeba madumu ya kubebeba maziwa ambapo anayapakia kwenye pikipiki.

Maandhari ambapo maandhari hiyo ni yakupendeza huku miti ikiwa imemea vizuri na imekatwa ipasavyo na chini kuna nyasi zimemea na zimekatwa vizuri na pia kuna barabara.

Vyakula vimepakuliwa juu ya meza. Na vyakula hivyo ni vya aina kadhaa. Kuna mtai, keki, na kadhalika. Huku kuna mtu aliyesimama akiweka juisi kwenye chupa.

Sahani mbili ziko juu ya meza, ambapo sahani hizo zimepakwa rangi nyeupe. Sahani ya kwanza iko na ugali ambapo ugali huo umegawanywa mara tatu. Sahani ya pili iko na samaki na mchuzi.

Watu wako sokoni ambapo wananunua samaki. Mtu aliyevalia hijabu ambapo anashikilia samaki huku akiangalia na pia watu wengine wako huku wakichagua samaki.

Vyakula kadhaa vimepakuliwa juu ya meza, ambapo vimepakuliwa kwenye sahani nyeupe, ambapo kuna sahani ya kwanza kuna wali, ingine iko na mchuzi, ingine iko na vibanzi.

Chalula kimepakuliwa kwenye sahani ambapo chakula hicho ni viazi karai, ukwaju, kabeji na pia kachumbari ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye sahani ya mviringo.

Watu kadhaa wako hapo, ambapo baadhi yao wamesimama, na watu hao wako na samaki kuashiria kuwa watu hao ni wavuvi. Mmoja akiwa amevalia kofia na miwani nyeusi, na mwengine pia akiwa amevalia kofia nyekundu, huku wakiangalia samaki.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo chakula hiki ni chakula cha asubuhi ambapo ni chai, sambusa na pia kuna mkate na kando kuna sukari ambapo imewekwa na kijiko.

Barabara hii iko safi ambapo kando ya barabara hii kuna ua la ukuta uliojengwa. Ndani ya ukuta huo kuna miti imemea. Upande wa pili wa barabara kuna nguzo ya umeme.

Ni kwenye ardhi ambapo ardhi hiyo ni shamba ambapo shamba hilo imepandwa mimea ya aina kadhaa kadhaa ambapo mimea hiyo ni ikiwemo migomba na manyasi na pia kuna mahindi.

Ni kwenye shamba, ambapo kwenye shamba hilo kuna mmea umepandwa kwa mpangilio. Ambapo mmea huo ni mgomba. Ambapo mmea huo, ndio huwa unatoa mkunga wa ndizi.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza kwenye sahani nyeupe. Kwenye sahani hio kuna samaki, viazi na mchuzi kwa kando. Kwenye sahani nyingine kuna kisu cha kukulia na vijiko.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na chakula hicho ni wali ambapo wali huo ukona mchuzi na pia kando ya wali huo kuna kabeji na chakula hicho kimepakuliwa kwenye sinia.

Chakula kimewekwa juu ya meza huku kimepakuliwa kwa sahani ya glasi na sahani hiyo ni bakuli na kwenye bakuli hiyo kuna mbaazi za nazi na pilipili juu.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza, ambapo vyakula hivyo vimeekwa kwa sinia kadhaa, ambapo kuna sinia imewekwa viazi karai, ingine imewekwa samosa ingine imeekwa pia mitai.

Chakula aina moja ambapo imepakuliwa kwenye sahani nyeupe ambapo sahani hiyo ni sahani yenye umbo la mraba ambapo ndani ya sahani hiyo kuna kaimati na bajia.

Sahani zilioko juu, ambapo sahani hizo ni za rangi tofauti tofauti, na zimewekewa samaki wa aina tofauti tofauti, wakiwa wamewekwa kwa mpangilio, huku wengine wakiwa wadogo na wengine wakiwa samaki wakubwa.

Nguzo nyeupe zimeshikilia ambapo juu yake kuna bati lililoezekwa na makuti ambapo mbele yake kuna bwawa la maji na kuna miti ya minazi imemea kando ya bwawa hilo la maji.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na kimepakuliwa kwenye sahani kadhaa. Ambapo sahani ya kwanza iko na samaki, vibanzi na kachumbari. Na pia ya pili kuna vibanzi, kachumbari na nyama. Kuna sahani iko na mchuzi wa nyama na wengine kuna chapati. Kando yake kuna sharubati.

Chakula kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe ambapo sahani hiyo ni ya duara na chakula kilicho kwenye sahani hiyo ni nyama ya mshakiki ambapo nyama hiyo imewekwa kwenye chuma.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na chakula hicho kimepakuliwa kwenye sahani kadhaa nyeupe ikiwemo kuna sahani iko na pilau, kuna sahani iko na nyama, kuna sahani iko na mchuzi na pia kuna sahani iko na kachumbari.

Mtu ameshikilia madafu. Ambapo ameshikilia madafu hilo mkononi huku dafu hilo likiwa na mrija na mikono yake ikiwa na pete.

Watu wawili ambapo watu hao wamevalia mashati nyekundu huku mmoja wao akiwa amevalia kofia nyukundu huku mmoja akiwa ameshikilia sahani lenye rangi ya kijani ikiwa na nyama mwengine pia ameshikilia sahani nyeupe likiwa na samaki.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe ya mraba. Ambapo kwenye sahani hyo kuna vibanzi na kachumbari ambapo pia kuna nyama.

Ng'ombe aliyesimama na ng'ombe mwenye rangi yenye kijani kijivu huku ng'ombe huyo amesimama huku akikamuliwa na anakamuliwa kwenye ndoo iliyenye rangi ya samawati na aliyemkamua anachuchumaa.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe na kwenye sahani hiyo kuna viazi karai, sambusa na pilipili.

Chakula kinachopakuliwa ambapo chakula hicho ni viazi karai na bajia huku mtu anaye pakua na mikono anaweka kwenye rangi nyekundu na rangi nyeupe.

Ni kwenye mbuga ya wanyama ambapo kuna wanyama aina mbalimbali, ambapo kuna mnyama anayejulikana kwa jina la twiga na wanyama wengine wadogo ikiwemo tumbili wako kwenye mbuga hiyo.

Chakula kimepakuliwa mezani ambapo kwenye meza hiyo, ni meza yenye rangi nyeusi. Na kwenye sahani hiyo, yenye rangi nyeupe, kuna viazi karai na bajia. Huku mkono ukichukua baadhi ya bajia.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo chakula hiko kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe na ndani ya sahani hio kuna mahamri mawili, viazi karai, chapati na sambusa na katikati kuna bakuli iliokuwa na maharagwe ya nazi.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza, ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye bakuli kadhaa. Ambapo kwenye bakuli hizo kuna chapati, sambusa, nyama, viazi karai na hata kachumbari.

Watu wengi wamesimama ambapo katikati ya hao watu, kuna samaki zilizovuliwa. Samaki aliyekatikati, ni mkubwa kuliko samaki wengine na watu hao ni wavuvi wa samaki.

Chakula kipo juu ya meza ambapo chakula hicho kilichokua na rangi ya manjano ni viazi karai ambapo kando ya viazi hivo kuna msurure uliobaki kando kando.

Mandhari ambapo mandhari hiyo inapendeza huku kukiwa kumepandwa nyasi ambapo pia kuna jumba lililo pakwa rangi nyeupe na nje pia kuna miti za minazi zimepandwa.

Ng'ombe amesimama huku akiwa kwenye zizi na ng'ombe wa maziwa ambapo ng'ombe huyo wenye rangi nyeupe huku anakamuliwa na mashini ya kukamua maziwa.

Mama ambapo amevalia hijabu, anakatakata samaki vipande, na pia juu ya meza kuna samaki kadhaa wamewekwa juu.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza. Ambapo chakula chenye kimepakuliwa ni wali, nyama na kachumbari. Na chakula hicho kimepakuliwa kwenye sinia kadhaa, bali chakula hicho ni cha aina moja.

Watu wamesimama huku wengine wakiwa wamevalia kofia nyeupe na kabuti nyeupe, na pia kuna waliovalia kofia nyeupe na mashati ya rangi ya waridi.

Mwanamke aliyevalia shati na kinyasa huku ameshikililia samaki. Nyuma yake kuna mtu aliyevalia kofia ya samawati na shati nyekundu.

Mkono umeshikilia sahani nyeupe, ambapo ndani ya sahani hiyo kuna mahamri, na kwenye sahani hiyo pia nyeupe, kuna bakuli nyeupe iliyo na mbaazi pia.

Sahani imeshikiliwa mkononi ambapo sahani hiyo ni yenye rangi nyekundu na pia rangi nyeupe. Kwenye sahani hiyo kuna viazi karai, bajia na mchuzi uliomiminwa juu mbapo ni wa pilipili.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kimepakuliwa kwenye sahani tatu zilizokuwa na rangi nyeupe ambapo sahani ya kwanza iko na wali. Sahani ya pili iko na mchuzi wa samaki.

Kimepakuliwa juu ya meza. Na chakula kimepakuliwa kwenye sahani yenye rangi nyeupe. Ambapo kwenye sahani hiyo kuna chakula aina ya viazi karai.

Mtu ambapo anachoma nyama za mshakiki huku nyama hizo za mshakiki ameziweka vijiti na anachoma kwenye jiko la kuchomea nyama ya mshakiki ambapo jiko hilo liko juu ya meza,

Vyakula vimepakuliwa juu ya meza. Ambapo vyakula hivyo vimepakuliwa kwenye bakuli, ambapo bakuli hizo ziko na vyakula vya aina mbalimbali.

Kwenye ufuo wa bahari, ambapo ni masaa ya jioni huku bahari ikiwa imetulia, na kwenye upande huu kuna miti, ambapo pia kuna majengo yaliyopakwa rangi nyeupe.

Ni kwenye ufuo wa bahari, ambapo bandari ni nzuri ambapo miti imemea. Ambapo baadhi ya miti hiyo ni miti ya mnazi. Na kuna jengo lililojengwa ambapo juu imewekwa makuti.

Sahani nyeupe iko juu ya meza ambapo sahani hio imepakuliwa chakula na chakula kilicho ndani ya sahani hio ni viazi, ukwaju na pilipili.

Chakula ambapo imepakuliwa juu ya meza na chini kumewekewa magazeti na chakula hicho ni bajia ambapo kando pembeni kuna viazi karai.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kimepakuliwa kwenye sinia nyeupe ambapo kwenye sinia hiyo kuna wali, nyama na pia kuna bakuli imeweka mchuzi na katikati kuna tunda.

Vyakula vya aina kadhaa ambapo viko juu ya meza na vyakula hivyo ni vyakula vilivyopikwa kwenye mabanda na mtaani ikiwemo chapati, sosa, kachumbari, nyama choma, vibanzi na kadhalika.

Haya yanaonekana kuwa ni mabuyu yaliyofungashwa. Mabuyu haya yako katika rangi aina mbili, rangi moja ya kijani na rangi moja nyekundu ambapo mabuyu yako kwenye rangi nyekundu yamefunguliwa ilhali mabuyu yako kwenye rangi ya kijani yamefungwa.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza. ambapo chakula hiko kimepakuliwa kwenye sahani yenye rangi nyeupe na ndani ya sahani hiyo kuna pilau, nyama, viazi, kachumbari na pilipili iliyowekwa kando.

Ardhi ni ufuo wa bahari ambapo kuna miti za minazi na miti zingine. Huku kuna mtu aliyevalia kinyasa cha samawati akitembea na kando kuna umbwa pia anatembea kwenye ufuo wa bahari.

Mtu amesimama akiwa amevalia gumboots nyeupe na shati leupe huku kando yake kukiwa na ng'ombe iliyo na madoa meusi na madoa meupe huku ng'ombe hiyo ikiwa imesimama kwenye zizi lake.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na kimepakuliwa kwenye sinia, na chakula hicho ni nyama ya mshikaki ambapo nyama hiyo imewekwa kwenye vijiti kadhaa.

Chakula kilichopakuliwa kwenye sahani tatu na sahani ya kwanza, iko na wali na rojo juu yake. Sahani ya pili, ikona sambusa na sahani ya tatu, ikona mchuzi.

Mikunga ya ndizi ambapo mikunga hiyo imepangwa ili iweze kuwekwa ndani ya lori na kuna lori mbili. Lori ya rangi ya samawati na lori ya kijani kibichi.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na kimepakuliwa kwenye sahani kadhaa ambapo 𝑘𝑢𝑛𝑎 𝑠ahani iko na sambusa na 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑏𝑜 ingine iko na chai na pia kando kuna vijiko na kisu vimepangwa mezani.

Ni kwenye shamba ambapo shamba hilo ni shamba lenye limelimwa huku mimea ukiwa umepandwa ukiwa umenawiri na uko kwenye rangi ya kijani huku mimea zikiwa zimepangwa kwa mpangilio sambamba.

Chakula kilichopakuliwa juu mezani ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye sinia ambapo sinia hio imeekwa gazeti na chakula hicho kikiwemo kuna sambusa, viazi na kadhalika.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kimepakuliwa kwenye sahani ya mraba huku sahani hiyo ikiwa na wali, kachumbari, mchuzi na pia kuna nyama ya pweza ndani ya sahani hiyo.

Hii ni barabara ya lami. Ambapo kando ya barabara hii ya lami tunaona miti na nyasi. Ambapo nyuma ya miti hii tunaona kuwa kuna mabati ya makuti.

Mkungu uliyojaa ndizi na zilizoko kwenye rangi ya manjano kuashiria kuwa zimeiva, zinasimamishwa kwenye sakafu huku zikiwa zimeshikiliwa na mkono wa mwanadamu.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza, ambapo chakula hicho kiko kwenye sahani ya duara. Ambapo kwenye sahani hiyo, kuna wali na nyama za kuku juu, na kando ya sahani hiyo kuna kijiko.

Mikunga ya ndizi ambapo mikunga hiyo imepangwa kwa mpangilio ambapo mikunga hiyo iko kwenye rangi ya kijani ambapo mikunga imepangwa chini kwenye ardhi.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na kimepakuliwa kwenye sahani tatu ambapo sahani ya kwanza imewekwa wali, rojo, mayai na kachumbari; sahani ya pili imewekwa sambusa; sahani ya tatu imewekwa mchuzi.

Watu wamesimama kando ya barabara ambapo watu hao wamevalia barakoa ambapo wamesimama kununua vitu kwa mchuuzi anayepika vitu barabarani. Kando ya barabara kuna magari mawili yameegeshwa.

Ni kwenye mbuga ya wanyama ambapo manyasi yamemea ambapo pia kuna miti na pia kuna ndovu kadhaa wako kwenye mbuga hio huku wakikula nyasi.

Mnyama huyu, aina ya twiga, ako kwenye mbuga hiyo, ambapo pia kuna wanyama wengine, ambapo ni tumbiri wako nyuma ya twiga huyo.

vyakula kadhaa ambavyo vyakula hivyo nivya kitamaduni ambapo ikiwemo ni mahindi yaliochomwa, viazi tamu vilivyo chomwa na pia kuna mhogo.

Chakula kiko juu ya meza, ambapo kimepakuliwa kwenye sinia na sahani kadhaa. Ambapo kwenye sahani kuna chapati, sambusa, nyama, na kwenye sinia ingine, kuna samaki, mishakiki na kadhalika.

Kwenye tawi la mti ambapo tawi hilo kuna nyoka aliyekuwa na rangi nyeusi, huku nyoka huyo akiwa amejishikilia kwenye tawi hilo la mti.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza, ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe iliyo na umbo la mraba. Na kwenye sahani hiyo kuna chapati, nyama za kuchomwa, limau na kadhalika. Ndani pia ya hiyo sahani, kuna bakuli ambapo iko na kachumbari.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na chakula hicho kimepakuliwa kwenye sinia na kwenye sinia hio kuna wali, dania na rojo juu ya wali huo.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na kimepakuliwa kwenye sinia nyeupe ambapo sinia hiyo imeekwa sambusa na sambusa hizo ni nyingi na ni za kupendeza na ni tamu.

Lori leupe liko kando ambapo kuna mtu aliyekuwa na madumu mawili ya maziwa ambapo ameyawekelea juu ya pikipiki tayari kuyabeba.

Mama aliyeketi huku mama huyo akitoa maganda ya ndizi na nyuma yake kuna miti kadhaa ya migomba kuashiria kuwa mama huyo ni mkulima.

Mtu ako kwenye shamba lake ambapo kwenye shamba hilo amepanda mimea aina ya mgomba, ambapo mgomba huo uko na mkungu wa ndizi na mkulima huyo ameshikilia mkungu huo wa ndizi.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kimepakuliwa kwenye sahani kadhaa ambapo kuna sahani iko na vibanzi, kabeji na pia kuna mti uliyodunga mishakiki.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza na chakula hicho kimepakuliwa kwenye sinia, chakula hicho nacho ni wali ulio na rojo juu na kando yake kuna kabeji.

Samaki wamewekwa juu ya meza, ambapo samaki hao ni wa aina kadhaa, huku wengine wakiwa wakubwa na wengine wakiwa wadogo. Kando yake kuna mtu amesimama, huku kando ya mtu huyo kukiwa na viti vya samawati.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwa sahani mbili, ambapo sahani mbili sahani zenye rangi nyeupe ambapo kando yake kuna vijiko viko pembeni.

Mtu ameshikilia sahani iliyo na chakula ambapo kwenye sahani hiyo kuna sahani kadhaa zikiwemo sahani nyeupe na sinia ambapo sahani nyeupe ikona pilau, kachumbari na ndizi na sahani ya sinia ikona vibanzi na kuku.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe na kwenye sahani hio kuna wali, nyama, machungwa na kadhalika.

Chakula kiko kwenye sinia, ambapo chakula hicho ni pilau na kachumbari huku pia kando kumewekwa pilipili na juu kuna rojo.

Kwenye ufuo wa bahari, na kwenye ufuo huo kuna jengo leupe na pia nje ya jengo hilo kuna miti imepandwa kadhaa na miti hiyo ni ikiwemo miti ya mnazi.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kimepakuliwa kwenye sahani ya sinia ambapo ni mandazi, viazi karai na katikati kuna bakuli ilioekwa mchuzi wa pilipili.

Ng'ombe ambapo ng'ombe huyo akiwa na rangi nyeusi na ako zizini anakamuliwa maziwa huku maziwa haya yanakamuliwa huku yakiingia kwenye ndoo ya chuma.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo chakula hicho ni wali na mchanganyiko wa nyama huku pia kukiwa na viazi. Kando ya kuna sahani ambapo iko na matunda.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza. Ambapo chakula hicho kimepakuliwa kwenye sinia na sinia hiyoi iko na wali rojo juu na kachumbari. Kando yake kuna sahani iliyowekwa vijiko, umma na kisu. Kando yake kuna chumvi.

Huyu mtu anaonekana kua mwenye umri wa makamu, ambapo amevalia shati ya samawati. Mtu huyu anaonekana akinyoosha mkono wake ndani ya sufuria ili kuchukua chakula kilicho ndani ya sufuria.

Kwenye ufuo wa bahari, ambapo kwenye ufuo huo, kuna nyumba zilizojengwa na nyumba hizo zimejengwa kupitia nguzo na pia zimeekezwa makuti juu.

Vyakula kadhaa, ambapo vyakula hivyo vimepakuliwa juu ya meza. Na kwenye meza hiyo kuna; chapati, mishakiki, nyama, sosi, na kadhalika.

Ng'ombe amesimama huku ng'ombe huyo akiwa amefungwa kwenye mti akionekana kuwa afya yake si nzuri. Akona vidonda mwili mzima ambapo ng'ombe huyo akona rangi nyeusi.